Kuna daktari ambaye amevalia nguo nyeupe na ameshikilia glasi yake mbayo lina vitu nyeupe ndani mwake, anapima anaonekana kupima hizo dawa kwa matone akimwagia kwenye glasi kubwa ilieko jini hapo kando.

Kuna mama watano mmoja anaonekana kupagua vifaa nyeupe hapa ila wengine wawili wanatasama anachokifanya alafu wawili pia wameketi, vifaa hivi inaonekana kuwa ni.